Huyu ni daktari au mhudumu wa afya, akimpatia mtoto matone. Mtoto huyo amebebwa na mwanamke ambaye anaonekana kuwa mama yake au mlezi wake, na anatazama kwa makini mhudumu huyo wa afya anavyomhudumia. Anawezekana daktari anampa mtoto dawa, chanjo ya mdomo au vitamini.

Hii ni bidhaa zinazouzwa sokoni zikiwemo mizizi na vipande vya miti vilivyokaushwa ambavyo vinaonekana kutumika kama dawa za asili au viungo. Pia kuna mitungi kadhaa ya plastiki iliyojaa kitu iliyosagwa au unga pamoja na chupa za plastiki zenye vifuniko vya rangi tofauti. Kwa nyuma kuna nguo ya kitambaa iliyokunjwa na pia kuna machete.

Kuna vidonge vingi vyekundu vinavyotapakaa juu ya meza ya mbao. Baadhi vimetoka kwenye chupa ya rangi nyeusi iliyolala ubavu. Chupa hii ya rangi nyeusi inaonekana kuwa chupa ya dawa au virutubisho na kifuniko chake chenye rangi ya dhahabu kimefunguliwa na kiwekwa karibu. Pembeni ya vidonge upande wa kushoto kuna kipande cheupe chembamba kinachotumika kupima mkojo.

Hii ni lori lenya tanki kubwa jekundu, linalotumika kubeba kinyeshi. Lori hii linaonekana likiwa limesimama kwenye eneo la udongo au nyasi, na kuna watu wawili wamesimama karibu nayo upande wa kulia. Nyuma ya lori kuna miti na angani kuna mawingu meupe yaliyoenea.

Hii ni duka au chumba kilichojaa bidhaa mbalimbali zikiwemo chupa zilizojaa vimiminika au unga wa aina mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu. Inaonekana kama duka la vyakula, madawa ya asili au labda viungo. Kuna rafu nyingi zilizojazwa chupa ndogo na kubwa. Zote zinaonekana kuwa na lebo au kufunganishwa vizuri.

Hawa watoto wakiwa karibu na tanki kubwa la maji ya rangi ya buluu. Inaonekana ni nje ya jengo, labda shule kutokana na sare wanaovaa baadhi ya watoto. Kwenye tanki la maji pameandikwa we drink clean water, donated by Hope Care . Ikionyesha kwamba maji haya yalitolewa na shirika hilo.

Hii ni eneo kama lenye udongo mekundu, pengine kijiji au kambi. Kuna watu kadhaa wakiwemo wanawake na watoto. Wamekusanyika karibu na misururu ya magurudumu ya kubeba mizigo. Kwenye kila gurudumu, kuna vyombo vya plastiki vya manjano ambavyo kwa kawaida hutumika kuhifadhi au kusafirisha maji. Inawezekana watu hawa wanasubiri au wametoka kuchota maji.

Katikati kuna chupa ndogo ya kioo yenye lebo iliyoandikwa polio vaccine na chini yake injection only na 10ml. Kushoto kwake kuna sehemu ya vifaa kinachokusizia na kulia kwake kuna sindano iliyo wazi. Nyuma kidogo kuna kamba nyekundu ambayo inaonekana kuwa sehemu ya stethoscope .

Hawa wanawake wawili wanaondoa maji kutoka eneo lenye mafuriko. Mwanamke mmoja ameinama na anamwaga maji kutoka ndoo huku mwingine akiwa ameinama na anaonekana kama anatumia kitu kama koleo au kitu chepesi kuondoa maji. Wote wawili wako katikati ya maji. Yanaonekana kuwa mengi labda kutokana na mvua au mfumo duni wa maji taka. Eneo linaonekana kuwa karibu na geti au mlango.

Huyu ni mwanamke akiosha mkono wake kwenye kituo cha kunawa mkono chenye tanki kubwa la maji jeusi lenye nembo ya Toto na Unicef. Anonekana amevaa barakoa na nguo za kitamaduni. karibu naye, kuna mtoto mdogo aliyesimama akimtazama. Nyuma yao kuna majengo yanayoonekana kuwa makazi au maduka madogo, na mazingira yanonekana kuwa mtaa wa kawaida au kitongoji.

Huyu ni mwanaume aliyevaa suti ya bluu akionyesha jinsi kutumia choo kinachoonekana kuwa cha kisasa, labda choo kavu au kinachoitaji maji kidogo. Anatumia kijiko au kifaa kingine kuweka kitu kwenye bakuli la choo, huku akishilia chombo kingine mkononi mwake.

Huyu ni mwanamke akimwangalia mtoto mchanga aliyeko ndani ya mashine maalum ya kumuweka joto ambayo mara nyingi huitwa incubator au kitalu cha watoto wachanga. Inawezekana huyu ni mama au mlezi wa mtoto huyu. Nyuma yake kuna mashine nyingine kama hiyo ikiwa na mtoto mwingine ndani.

Hii ni hospitalini labda katika wodi ya wazazi au chumba cha watoto wachanga. Mbele kuna muuguzi au mhudumu wa afya amevaa kofia au maua ya barakoa akimshika kwa upole mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda chake cha hospitali. Nyuma kidogo upande wa kulia kuna wanawake wawili wamesimama. Mmoja anaonekana kuwa mjamzito na amevaa nguo ya milia akiongea na mwanamke mwingine anayeweza kuwa muuguzi.

Hii ni kifurushi cha dawa kinachoitwa super D3 . Kwenye kifurushi kumeandikwa four capsules kumaanisha kuna vidonge vinne ndani. Chini ya kifurushi kuna blister pack inayoonekana ikiwa na vidonge vinne vya dhahabu vilivyo wazi.

Huyu ni mwanamke ambaye anaonekana kuwa mfanyikazi wa afya, akiwa amemshika mtoto mchanga. Mwanamke huyu amevaa nguo za upasuaji za kijani kibichi, kofia ya bluu iliofunikwa nywele na barakoa ya bluu na anatabasamu usoni mwake huku akimtazama mtoto mchanga kwa upendo. Mtoto mchanga amefunguliwa kwa blanketi ya rangi bluu na amevaa kofia ndogo ya rangi ya waridi.

Hawa ni madaktari wa meno wakimhudumia mgonjwa. Yuko na msaidizi wake. Wote wamevaa barakoa, miwani ya kujikinga na glovu. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno na amefunikwa na kitambaa cha blue mwilini. Daktari anaonekana akichunguza kinywa cha mgonjwa kwa kutumia vifaa vya meno.

Hii inaonyesha watu wawili waliovalia suti nyeupe ya kujikinga barakoa na glavu moja wao anatumia kifaa cha kunyunyizia dawa akionekana kusafisha au kuua vidudu kwenye chumba chenye viti na mimea. Mwengine anafuta sehemu ya meza kwa kitambaa cha manjano. Wote wawili wanaonekana kuwa katika mazingira ya ndani labda ofisi au eneo la kusubiri.

Huyu ni daktari wa kiume akimchunguza mngojwa wa kike. Daktari amevaa koti jeupe la hospitali na shati la pinki. Anaonekana akishika mkono wa mgonjwa. Mgonjwa amekaa na amevalia nguo nyepesi na ana kitambaa imeziba shingo yake. Wote wawili wakionekana kuwa makini na mchakato wa uchunguzi. Maandari ya nyuma inaonekana kuwa chumba cha kliniki au hospitali.

Huyu ni daktari ambaye amevaa koti jeupe la daktari na tochi kichwani. Akizungumza na mgonjwa mwanamke. Wako katika mazingira yanayoonekana kuwa kliniki au hospitali, na kuna watu wengine nyuma. Daktari anaonekana kueleza kitu kwa mgonjwa huku akitumia mkono yake kutoa ishara.

Huyu ni daktari wa meno anayeonekana kuwa mwanaume, akiwa ameva mavazi ya kitiba ya buluu na glavu na ata taa kichwani, inayomsaidia kuona vizuri. Anashikilia kifaa mkononi mwake labda sindano au kifaa kingine cha meno. Mbele yake kuna mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno huku mdomo wake ukiwa wazi.

Huu ni mkono ya mtu ikishika na kupanga pakiti kadhaa za pedi za wanawake. Pedi hizo zimefungwa vizuri katika vifunganisho vya rangi mbali mbali, vikiwemo buluu na pink . Inaonekana kama bidhaa hizi zimeandaliwa au zimekusanywa kwa matumizi au usambazaji.

Huyu ni mtu akifanya uchunguzi wa kusikia, pengeni kwa kutumia kifaa kinachoitwa Tuning Fork . Mtaalamu anaonekana akishika Tuning Fork karibu na sikio la mtu huyo, huku akishika kichwa chake kwa mkono mwingine. Inawezekana wanampima uwezo wake wa kusikia au kutafuta matatizo yoyote yanayohusiana na usikivu.

Huyu mwanamke akijaza maji kutoka bomba la nje. Anatabasamu akionyesha furaha au kuridhika. Amejipiga chuchuma karibu na bomba. Na anaonekana akijaza chombo kikubwa cha rangi ya manjano ambacho kimeandikwa postman . Maji yanatoka kwenye bomba na kuingia kwenye chombo hicho. Nyuma yake kuna kamba ya kuanikia nguo, zenye nguo zilizotundikiwa. Na mjengo lenye paa la mabati iliyochakaa inaonekana nyuma.

Huyu mwanaume akiwa amevaa koti jeupe la maabara na glavu za blue akifanya kazi katika maabara. Anaonekana akishikilia kifaa kidogo cha maabara labda bomba la kujazia au chombo kingine huku akichunguza kitu kwenye chombo kingine. Mbele yake kuna sahani kadhaa za betri zenye tamaduni za rangi mbalimbali labda bakteria au viumbe vingine.

Mwanamke huyu amesimama katikati, amevaa nguo ndefu yenye rangi mchanganyiko na mkanda wa njano kiunoni. Amejifunga kitambaa cha rangi ya peach kichwani. Anaonekana kusimama katika eneo lenye udongo na kuna mti ya mjengo nyuma yake. Pembeni yake kuna vyombo vingi vya kubebea maji vya rangi tofauti kama njano, kijani na nyeupe.

Hii ni kundi la watu wakiangalia moshi mweusi mzito na moto kubwa unaoonekana kutoka nyuma ya magari kadhaa yaliyosimama. Inaonekana kama kuwa kuna ajali ama tukio la moto limetokea. Watu wamekusanyika karibu, wengine wamesimama na wengine wamepanda pikipiki wote wakitazama eneo la tukio. Eneo hilo linaonekana kuwa na wazi na kuna mimea iliyonyauka ardhini.

Huyu ni daktari wa macho au daktari anayechunguza macho akimchunguza mgonjwa. Daktari ameketi mbele ya kifaa kinachotumika kuchunguza macho kwa undani na mgojwa ameweka uso wake kwenye sehemu maalum ya kifaa hicho. Wote wawili wanaonekana kutulia na kuzingatia. Chumba kina ukuta wa buluu na kuna mto mwekundu na mweupe kwenye kiti kilicho karibu.

Hawa ni watu wakipata chanjo. Kuna watu watatu wanaonekana wazi . Mwanamume mzee amevaa miwani na barakoa nyeupe. Mwanamke aliyevaa hijabu na barakoa ya buluu anapokea chanjo na mhudumu wa afya anamchanja mwanamke huyu. Nyuma yao kuna bango lenye picha zinazoelekeza jinsi ya kujikinga na ugonjwa likionyesha umuhimu wa barakoa na kujitenga.

Huyu mwanamke aliyesimama anatabasamu na anaonekana mwenye furaha. Amevalia fulana ya kijivu yenge kola ya V na logo iliyo upande wa kushoto wa kifua ambayo ilionekana kuwa ya maneno mid wivery association. Mwanamke huyu anajishikilia vitu viwili mkononi mwake. Kwa mkono wake kushoto anashikilia kifaa cheusi kinachoonekana kama kifaa cha kukanda misuli.

Hawa wazazi wawili, mama na baba wakiwa hospitalini na mtoto wao mchanga. Mama amevaa nguo za kulalia za rangi ya pinki na kofia ya kulalia ya buluu. Baba amebeba mtoto ambaye amevaa kofia ,wote wanaonekana kumwangalia mtoto kwa upendo.

Kuna mwanaume aliyeketi kwenye kiti akiongea na mtu aliyesimama, ambaye anaonekana kuwa mtaalamu wa afya au mwalimu kutokana na koti jeupe aliyovaa. Mtaalamu huyu ameshika kitu kinachoonekana kama mfano wa uume, labda akifundisha au kuelekeza jambo fulani, mezani kati yao kuna karatasi na labda vifaa vingine vya kufundisha. Dirisha kubwa lililo nyuma linaonyesha mwanga wa asili unaoingia chumbani.

Hii ni barabara iliyojaa maji, pengine kutokana na mvua kubwa. Mbele, mwanamme anasukuma trolley ndogo akipitia maji. Nyuma yake kuna magari mengi yakiwemo matatu, lori, bodaboda na gari la kubeba magonjwa, lenye taa zake zinazowaka.

Huyu ni mtoto anaonekana akiwa na ugonjwa wa ndui kutokana na vipele vingi vinavyoonekana mikononi na miguuni. Mtoto ameketi kwenye benchi au sehemu fulani ya mbao. Ngozi yake inaonekana kuwa na matatizo mengi kutokana na vipele hivyo. Mkono moja inaonekana umefumbua kidogo na mwingine umefunga huku miguu yake ikiwa imeinama. Kuna pia miguu mingine unaonekana kwa umbali kwa upande wa kulia labda wa mtu mwingine.

Hizi ni mikono miwili ya watu wawili tofauti. Mkono mmoja unaonekana kushika kidole cha mkono mwingine na kidole hicho kinawekwa wino wa blue unaotoka kwenye kalamu ilioandikwa Indelible . Huu wino wa kawaida hutumiwa kuashiria watu waliochanjwa kwa mfano; wakati wa chanjo dhidi ya polio au wakati wa kupiga kura inaonyesha mtu amepiga kura au kuzuia kupiga kura mara mbili.

Mwanamume mzee ameketi kwenye kiti cha mbao, amevaa shati zambarau na kofia yenye mapambo. Mtu mwingine anayeonekana kuwa mfanyikazi wa afya au msaada kutokana na kuvalia koti la buluu la usalama na barakoa, anampima mzee huyo joto kwa kutumia kifaa cha kupima joto kisichougusa.

Huyu mwanamme mzee anaonekana kuwa mwafrika. Amevaa barakoa ya rangi ya samawati usoni. Amevalia shati ya mikono mirefu lenye michoro ya rangi mbalimbali. Mkono wake wa kushoto umebadilika juu na anaonekana kupokea sindano au chanjo kutoka kwa watu wengine anayevalia sare ya afya na barakoa ambaye anaonekana kuwa mwanamke.

Hawa ni kundi la watu, wengi wao wakiwa wanawake wamesimama nje. Wengi wao wamevaa fulana za kijani na fulani zisizo na mikono zenye rangu ya bluu isiyokolea ambazo zina mifuko mingi. Wanaonekana kushikilia vifaa vya elektroniki kama vile simu au mkononi au kompyuta ndogo ndogo wakivielekeza mbele kana kwamba wanapiga picha au kutumia programu fulani.

Huyu ni daktari au labda mtaalamu wa afya akimpa chanjo mwanamke. Daktari amevaa koti jeupe la maabara na barakoa na anaonekana akimchoma sindano mwanamke begani. Mwanamke ameketi kwenye kiti na anaonekana mpole na mtulivu. Pembeni kushoto kwa picha kuna konteina kubwa ya blue ambalo linaonekana kuwa sanduku la kuhifadhi chanjo au vifaa vingine vya matibabu.

Kuna daktari wa meno kushoto, anaonekana amevaa mavazi ya upasuaji ya rangi ya kijani kibuluu, barakoa na glavu. Msaidizi wa daktari wa meno kulia amevaa koti jeupe la daktari, barakoa na glavu. Mgonjwa aliye katikati, ni mwanamke ambaye amelala kwenye kiti cha meno, kinywa chake kiko wazi na anaonekana akipokea matibabu ya meno.

Huyu mtu ambaye anaweza kuwa mganga au mtabiri ameketi chini akifanya shughuli fulani. Anaonekana amevaa nguo zenye michoro na ana mikufu mikononi, mbele yake kuna vitu mbalimbali vilivyopangwa kwenye mkeka au kitu kama hicho. Vitu hivyo ni pamoja na kiumbe kinachoonekana kama mjusi au aina fulani ya reptilia chombo cha udongo chenye umbo la mabuyu mawili.

Hawa wanawake wawili wanachota maji kutoka kwenye kifaa cha kuchujia maji kinachoonekana kuwa cha jamii au cha umma. Mwanamke mmoja ameshikilia chombo kikubwa cha rangi ya manjano labda ndoo, huku mwingine akifungua bombe la kifaa cha kuchujia maji ili kujaza chombo hicho.

Kuna watu wanne, watatu wakiwa wamevaa makoti meupe ya kitabibu, pengine ni madaktari au mauguzi. Mmoja wao mwanamke amevaa kifaa maalum kinachoshikilia mwili wake na kuonekana akisaidiwa kusimama au kutembea, pengine kwa sehemu ya matibabu au ukarabati.

Huyu ni daktari wa meno na msaidizi wake wakimtibu mgonjwa. Wote wamevaa nguo za kujikinga ikiwemo barakoa na ngao za uso kuonyesha umuhimu wa usalama na usafi katika mazingira ya matibabu ya meno. Mgonjwa amelala chini kwenye kiti cha meno huku daktari akitumia vifaa vya meno kumhudumia. Inaonekana kama matibabu ya kawaida ya meno yanafanyika.

Hivi ni vitu vinavyohusiana na utamaduni au imani za jadi pengine za kiafrika. Chungu au kibuyu kikubwa kimepambwa kwa kamba isiyosokotwa na na huenda kina matumizi ya kiibada au kuhifadhi vitu muhimu. Sanamu ya mbao au udongo yenye sura ya mtu ambao mara nyingi huwakilisha mababu, miungu au roho katika tamaduni nyingi za kiafrika.

Huyu mwanamume ambaye anaonekana kuwa mfanyakazi, amevaa koti jeupe la bara kofia ngumu na barakoa ya uso. Anashikilia chupa ya kunyunyisia anaonekana akifanya uuguzi au matengenezo kwenye mitungi mikubwa ya gesi, ambayo inaonekana kuwa mitungi ya oksijeni . Kuna safu ya mitungi hii nyuma yake na mingine mbele yake. Juu ya ukuta nyuma yake kuna ishara yenye imeandikwa Inspection eneo la ukaguzi.

Huyu mwanamume ameketi karibu na kifaa cha hospitali kinachoonekana kuwa mashine ya kuweka watoto wachanga. Anaonekana akishughulikia au kukagua kifaa hicho ambacho kinaweza kuwa kinatumiwa kutunza mtoto mchanga. Kuna vitu vingine vya hospitali vinavyoonekana nyuma. Rangi za picha ni za asili na taa inaonekana inatoka ndani ya chumba.

Hili ni kundi la watu wengi wao wakiwa wanawake wamekusanyika pamoja. Wengi wao wamevaa fulana za buluu zilizo na nembo au alama fulani. Mwanamke mmoja upande wa kulia ambaye pia amevaa fulana ya buluu anaonekana akiongea na kundi hilo na anashikilia karatasi au vijitabu mikononi mwake. Chini karibu nao kuna mifuko miekundu kadhaa. Inaonekana kama tukio la kikundi au makutano ambapo taarifa inatolewa au vifaa vinasambazwa.

Huyu ni daktari wa meno. Anaonekana kuwa mwanamke akimhudumia mgonjwa mwanamume. Daktari amevaa koti jeupe ya daktari na barakoa usoni na glavu mikononi akionyesha taaluma na kujikinga. Mgonjwa amelala kwenye kiti maaluma cha meno kichwa chake kikiwa kimetegemea mto wa buluu. Daktari anaonekana akitumia vifaa vya meno mdomoni wa mgonjwa.

Huyu mwanamke anaonekana kuwa mfanyikazi wa afya akiwa ameshika sindano au chupa ndogo labda ya dawa au chanjo. Amevalia kofia na fulana ya njano na bluu nyuma yake kuna mwanamke mwingine aliyevalia fulana nyekundu na mandhari inaonekana kama ndani ya kituo cha afya au kliniki.

Kuna vitanda viwili vya hospitali. Kwenye kitanda cha mbele kuna mgonjwa amelala akiwa amefunikiwa na blanketi nyeupe. Kwenye kitanda cha nyuma kuna mwanaume ameketi pembeni mwa kitanda. Anaonekana kichwa chake cha mikono yote miwili akionekana anahuzunika au wasiwasi mkubwa. Kuna vifaa vya matibabu pia vinavyoonekana kama vile vyupa vya oksijeni na meza iliyo na chupa za maji na bakuli.

Huyu ni mwanafunzi wa kike, anayevalia miwani na koti jeupe ya maabara, akifanya jaribio la kisayansi. Anaonekana akitumia kichomeo cha bunsen ambacho kina moto unaowaka na anashikilia kifaa fulani ju ya moto huo.

Huyu mtu ambaye anaonekana kua mfanyikazi au afisa wa usafi, akipuliza dawa au kiatilifu katika eneo la soko au gala. Amevalia koti jeupe, suruali fupi na ana kinyago usoni kinachofunika mdomo na pua pamoja na miwani ya kujikinga

Huyu ni mtaalamu wa afya au mfanyikazi wa shirika la kimataifa akimpatia mtoto chanjo ya mdomo. Mtoto huyo anaonekana amebebwa na mwanamke mwingine ambaye labda ni mzazi wake au mlezi. Tukio hilo linaweza kuwa sehemu ya kampeni au chanjo la umma labda dhidi la polio kwa kuzingatia matone yanayotolewa kwa mdomo.

Huyu mwanamke anayeonekana kuwa nesi au mfanyikazi afya akimpatia mtoto mchanga matone labda chanjo au dawa. Anaonekana kuwa makini sana anapofanya hivyo. Mtoto huyu amebebwa na kushikiliwa na mwanamke mwingine ambaye labda ni mama au mlezi wake na anaonekana kumwangalia mtoto wake kwa makini. Mandhari inaonekana kuwa kliniki au kituo cha afya.

Huyu mwanamke anaonekana kuwa nesi au daktari, akimchunguza mtoto mchanga aliyelazwa kwenye cha uangalizi maalum. Mtoto huyo yuko ndani ya kifaa cha kioo kinachomlinda na kuwezesha kupata joto na hewa safi. Inawezekana mtoto huyo ni njiti au ana mahitaji maalum ya kiafya yanayohitaji uangalizi wa karibu.

Huu ni daktari au mhudumu wa afya amevaa koti jeupe la maabara na barakoa ya blue . Anaonekana akimhudumia mgonjwa ambaye mgongo unaangalia upande huu. Mgonjwa amekaa na ametoa shati la miraba na kofia. Inawezekana daktari anampa mgonjwa chanjo au akimchunguza bega.

Hawa ni wanawake watatu wakiwemo watu wa huduma za afya wakimhudumia mwanamke mzee anayeonekana kama anatolewa huduma ya kusafisha masikio au uchunguzi wa kusikia labda kama sehemu ya shughuli za siku za kusikia duniani kama inavyoonekana kwenye fulana zao. Mwanamke mmoja amevaa fulana nyeupe yenye maandishi world hearing day third March . Inaonekana akitumia kifaa cha rangi ya waridi kumhudumia mwanamke mzee ambaye amekaa kushika chombo fulani.

Huyu mwanamke anaonekana kuwa mfanyikazi wa afya amevaa koti la njano na barakoa ya bluu akimhudumia mtoto mchanga. Anaangalia chini kwa mtoto ambaye amelala kwenye kitambaa cheupe, karibu na yeye kuna mwanamke mwengine labda mama wa mtoto, ameketi na yeye pia amevaa barakoa.

Hii ni kundi la watu ndani au karibu na jengo la hospitali. Mbele kuna mwanamume wawili waliovaa sare nyekundu na nyeupe zinazofanana na zile za wafanyikazi wa huduma za dharura au msalaba mwekundu. Mmoja wao amesimama upande wa kushoto akitazama mbele kidogo na mwingine yuko katikati akiwa amebeba kitu mgongoni au amevaa kiatu maalum.

Huyu mwanamume akiwa ameketi kwenye meza iliyojaa vifaa vya maabara, amevalia miwani na glavu nyeupe na anaonekana kuandika kwenye daftari. Mbele yake kuna mashine kadhaa na maabara, mirija na ya kupima damu na bakuli lenye vidonge au chembechembe. Kuna pia kiibodi na panya pamoja na vitabu au mjarida yalio wazi. Kwa ujumla picha inaashiria mazingira ya ukimaabara.

Hii ni mazingira kame yenye mimea michache iliyokauka na udongo wenye vumbi. Kuna vibanda au nyumba ndogo ya duara iliyoezekwa kwa nyasi, ikiwa na rangi ya kahawia inaonekana kuwa makazi au muda ya jaji. Karibu na kibanda hicho, kuna vitu vichache vidogo, vilivyowekwa chini, ikiwemo chupa au chombo fulani chenye rangi nyekundu.

Huyu ni mwanamke akimshika mtoto mchanga na muuguzi amejipanga kumpa sindano mtoto huyo kwenye mguu wake. Wote wawili, wanawake na muuguzi , wamevaa barakoa na kujikinga. Mandhari inaonekana kuwa katika kituo cha afya au clinic .

Huyu mtoto mdogo anaonekana kama mvulana akiwa amesimama chumbani akimwangalia mwanamke ambaye amevalia koti jeupe la daktari au nesi, inaonekana kama chumba cha hospitali au kliniki kutokana na vifaa vinavyoonekana nyuma kama vile meza yenye vyombo na labda kitanda cha wagonjwa upande wa kushoto.

Hawa ni wanaume wawili, wote wakiwa wamevalia barakoa wakishughulikia mitungi mikubwa ya gesi. Mmoja wao anashikilia mtungi mbele na mwingine anashughulikia mtungi karibu na lori, ambalo milango yake ya nyuma iko wazi. Inaonekana wanapakia au kupakua mitungi hii kutoa kwenye lori.

Huyu mtu amevaa vazi ya kujikinga na kifaa cha kunyunyuzia dawa, akitoa moshi nyeupe unaowashiria kufanya shughuli ya kufukiza, anaonekana akitembea karibu na ua au ukuta wa mabati, huku kukiwa na mimea na milango nyuma yake.

Huyu ni mkulima akiwa amevaa mavazi maalum ya kujikinga akipulizia dawa kwenye mimea shambani. Anaonekana amevaa kofia, barakoa iliofunika uso wake, suti ya kujikinga, na glavu. Mgongoni amebeba kifaa cha kunyunyizia dawa ambacho kina tangi nyeupe. Anatumia mpira mrefu kupuliza dawa kwenye mimea yenye majani kibichi. Nyuma yake kuna mlima iliofunikwa na miti.

Huyu mwanamke anayeweza kuwa mama amembeba mtoto mdogo mikononi mwake. Wako kwenye chumba kinachoonekana kama kituo cha afya au hospitali. Mwanamke huyo amevaa barakoa usoni. Muuguzi au mfanyikazi wa afya ambaye amevaa sare nyeupe anaonekana akimpatia mtoto chanjo au dawa. Anaonekana akishikilia sindano ndogo au kitu kama hicho na mkono mwingine ukiashiria eneo la sindano kwenye mkono wa mtoto.

Hawa watu, wanatembea kwenye barabara iliyojaa maji, pengine kutokana na mafuriko au mvua kubwa. Wanaume wawili walio mbele wako katika maji mengi. Huku mmoja akiwa amevaa koti la kijani na mwingine, koti la pinki. Kwa nyuma, kuna watu wengine wawili wakitembea kwenye maji hayo. Inaonekana hali ni ngumu kutokana na maji hayo kufunika barabara.

Hawa ni wauguzi wawili labda wanawake wakiwa wamevalia sare za blue na kofia za upasuaji wakimhudumia mtoto mchanga. Mtoto yuko ndani ya kifaa kinachoonekana kama incubator au kitanda maalum cha watoto wachanga na kuna vifaa vya matibabu vyenye skrini na waya nyuma yao. Inaonekana kama wanatoa huduma ya kimatibabu au wanamchunguza mtoto huyo katika mazingira ya hospitalini.

Hili ni kundi kubwa la nzige likiruka angani, wakiwa karibu na miti. Jua linaonekana likichomoza au kuzama nyuma zao, na kuna nuru kali iliyotoka kwake. Inaonekana kama nzige wengi sana ambao wamekusanyika na wanahamia eneo lingine. Jambo ambalo linaweza kuashiria uvamizi wa nzige ambao mara nyingi husababisha uharibifu wa mimea na mazao.

Huyu ni mtu akipokea sindano begani. Mtoaji wa huduma wa afya anaonekana akitumia pamba kusafisha eneo kabla au baada ya kudunga sindano. Watu wengine wanaonekana nyuma wakisubiri au wakiwa wamekusanyika karibu. Inaweza kuwa ni kampeni ya chanjo au matibabu fulani.

Huyu ni mfanyikazi wa afya anayeonekana kuwa nesi, akimpatia chanjo ya mdomo mtoto mdogo. Mtoto huyo amebebwa na mama yake, ambaye anatazama kwa makini, tukio hili linaonekana kufanyika katika kliniki au kituo cha afya labda wakati wa kampeni ya chanjo au ziara ya kawaida ya kliniki. Kuna watu wengine nyuma na pia kuna kifaa cha kubebea chanjo cha buluu kinachoonekana, hii inaashiria umuhimu wa huduma ya afya ya watoto na chanjo.

Huyu ni mwanamke inayoonekana akiwa mjamzito ameketi na nesi akichukua sampuli ya damu kutoka mkono wake. Nesi amevaa sare nyeupe na buluu. Nyuma yao kuna wanawake wengine mmoja wao anaonekana kuwa mgonjwa na meza iliyo na kalenda au chati ukutani. Mazingira yanaonekana kuwa kliniki au kituo cha afya.

Hii ni eneo lililojaa maji ya mafuriko labda baada ya mvua mkubwa. Tunaona nyumba zilizojengwa kwa mabati ambazo zinaonekana kuwa zimeathirika na maji. Zimejengwa kwa mtindo wa ghorofa zikitumia mti kama nguzo. Nguo zimetundikwa nje kwenye baadhi ya nyumba zikionyesha maisha yanaendelea licha ya hali ngumu. Kwenye maji hayo yenye rangi ya udongo kuna watu wawili.

Chanjo ya MMR ni chanjo ya pamoja ambayo hulinda dhidi ya magonjwa matatu makali ya virusi surua, mabusha na rubela. Fomula kamili ya MMR inawakilisha surua, mabusha na rubela.

Huyu ni mwanamme ameketi kwenye pikipiki. Amevaa kofia ya pikipiki na barakoa usoni. Ameegesha pikipiki yake karibu na chupa nyingi za plastiki zilizojaa kiowevu. Chupa hizi zimewekwa kwa usawa mbele yake labda zikiuzwa. Mbele ya chupa hizo upande wa kulia wa picha kuna mwanaume amesimama amevaa nguo nyeupe ndefu na pia barakoa usoni ingawa kidogo chini ya kidevu chake.

Hii ni maandhari kame na ngumu, ikiwezekana, jangwa au eneo iliyoadhirika sana na ukame. Katika sehemu ya mbele ya picha kuna mifupa ya mnyama iliyokufa, labda ng'ombe au wanyama wengine wa kufugwa ambao inaashiria hadhari mbaya ya ukosefu wa maji na chakula, Nyuma ya mifupa kuna wanaume wawili wanaoonekana wakitembea wakielekea mti moja ulio mbali.

Eneo hili lililoharibika vibaya labda kutokana na moto au maafa mengine, tunaweza kuona majengo yaliyoteketea au kubomoka, huku vifusi na mabaki yakiwa yametapakaa chini. Kuna watu wengi wamekusanyika eneo hilo, wengine wakiangalia uharibifu na wengine wakiwa wamevalia nguo za kawaida, wakionekana kushangazwa au kuhuzunishwa na hali hiyo.

Huyu mwanamke anasafisha eneo la nje la choo amevalia shati jekundu na suruali nyeusi na anaonekana kutumia ufagio na ndoo yenye maji meupe au sabuni. Kwenye ukuta wa jengo, kuna michoro na maandishi ya elimu kuhusu usafi. Upande wa kushoto kuna maandishi yanayohimiza kunawa mikono.

Hili ni eneo la janga ambapo jengo limebomoka, tunaona rundo kubwa la vifusi na mabaki ya ujenzi. Watu kadhaa waliovalia sare za uokoaji na kofia ngumu za usalama za rangi ya manjano wako eneo la tukio, wakionekana kufanya kazi ya uokoaji au kuthamini hali, baadhi yao wameandikwa Nairobi county fire and rescue department kwenye nguo zao za kazi.

Huyu mwanamke anaonekana kuwa mfanyikazi wa afya. Amevaa barakoa buluu na sare ya blafu. Ameshikilia chupa ndogo ya dawa na sindano. Inaonekana akitayarisha dozi. Nyuma yake kuna watu wengine wamesimama ikionyesha huenda ni katika eneo la chanjo au kliniki.

Huyu ni daktari wa meno anayeonekana kuwa mwanamke akimhudumia mgonjwa. Daktari amevaa kofia ya upasuaji ya bluu, miwani maalum yenye darubini, barakoa ya bluu na glavu nyeupe. Anaonekana akifanya kazi ndani ya mdomo wa mgonjwa ambaye amelala chini. Mgonjwa amevaa miwani nyekundu na kujikinga na mwanga.

Huyu ni mtu akipokea chanjo kutoka mhudumu wa afya. Mhudumu huyu amevaa koti la blue na barakoa akionyesha kuzingatia usalama. Mtu anayepokea chanjo ameketi kwenye kiti na anaonekana kuwa mzee. Karibu na mhudumu wa afya kuna kisanduku cha blue kinachoonekana kuwa na chanjo hizo pamoja na mfuko mkubwa wa jano unaoweza kutumika kwa taka au vifaa vingine.

Wataalumu wawili wa meno, mmoja akiwa daktari na mwingine msaidizi, wakimhudumia mngojwa. Daktari ameketi akituma vifaa vya meno kutibu mdomo wa mngojwa ambaye amelala kwenye kiti cha meno. Msaidizi amesimama karibu na daktari akisaidia na taratibu. Wote wawili wamevaa barakoa na glovu kwa ajili ya usalama na usafi. Linaonekana kama anatoa huduma wa meno labda kujaza jino au matibu mengine ya kawaida.

Huyu ni mtoto mdogo anachanjwa. Anaonekana kulia au kuonyesha usumbufu wakati sindano inaingizwa mikononi mwake. Watu wawili ambao wanaonekana kuwa watu wa hudumu za afya wamevaa glavu nyeupe na wanamshikilia mtoto huyu ili kumchoma sindano.

Huyu mwanamke ni mfanyikazi wa afya anayeonekana kuwa nesi au daktari, akimpa mtoto mchanga chanjo. Mtoto huyu ameshikiliwa na mwanamke ambaye anaweza kuwa mama yake. Eneo linaonekana kama kituo cha afya cha muda au kliniki ya nje, kutokana na meza ya mbao na mazingira ya wazi.

Hii ni ajali mbaya inayohusisha lori la mafuta ambalo limeanguka na kusababisha moto mkubwa. Kuna umati wa watu wamesimama karibu na eneo la ajali wakishuhudia tukio hilo. Baadhi yao wanaonekana wakipiga picha kwa simu zao. Hii inaashiria kuwa ajali imetokea karibuni, watu wanakusanyika kuona kilichotokea. Chini kuna hosi nyekundu zinazoonekana kama za kuzima moto.

Huyu ni mtu mzima, anayeonekana kuwa ni mwanaume. Amevaa fulana ya njano na miwani ya kujikinga usoni, pamoja na barakoa akimpatia mtoto mdogo dawa ama chanjo ya matone mdomoni. Mtoto huyu amevikwa kofia nyekundu na kufungwa kwa blanketi. Mwanamke mwingine anayeonekana kuwa mama ya mtoto amevaa barakoa na anamshika mtoto huyo kwa umakini wakati chanjo inapotolewa.

Hii inaonekana eneo ililofurika na maji mengi ya kahawia. Inaonekana kuwa baada ya mvua kubwa magari kadhaa yamekwama ndani ya maji. Mengine yamezama nusu na mengine yamezama zaidi. Barabara au eneo la kuegesha magari limefunikwa kabisa na maji. Kuna pia majengo na magari mengine yaliyopakana na eneo hilo yasiyoathirika lakini picha inaonyesha wazi athari za mafuriko.

Huyu mkulima anaonekana akiwa amevaa mavazi ya kujikinga kama vile barakoa na glavu nyekundu. Amebeba kifaa cha kunyunyizia mgongoni mwake kinachoonekana kuwa cha rangi ya manjano na anatumia bomba kunyunyizia mimea michanga shambani. Mimea hii inaonekana kuwa mahindi au mazao mengi yaliofanana mazingira yana miti nyingine nyuma na anga linaonekana kuwa jeupe.

Huyu ni daktari wa meno mwanamume, akimhudumia mgonjwa mwanamke. Daktari amevaa koti jeupe la daktari, barakoa ya kijani na glavu nyeupe, anatumia vyombo vya meno kuchunguza au kutibu kinywa cha mgonjwa. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno huku mdomo wake ukiwa wazi, na anaonekana amevaa miwani. Mazingira yanaonekana kuwa kiliniki ya meno au chumba cha matibabu.

Hawa ni wazima moto wawili wakiwa katika eneo lenye moto mkubwa, moto unaonekana ukiwa kwa nguvu kwenye nyasi mbivu, ukitengeneza moshi mwingi mweusi angani. Wazima moto wamevaa mavazi maalum ya manjano na kofia ngumu za usalama, mmoja wao aliye upande wa kushoto anaonekana amebeba vifaa chekundu kinachofanana na kizima mto kidogo au tanki la maji.

Huu ni tukio la huduma wa afya ya kinywa na meno. Kuna mtu aliyelala chini kwenye kiti cha uchunguzi akipatiwa matibabu au ukaguzi wa meno na mtaalamu wa afya ya meno ambaye amevaa koti jeupe na barakoa. Nyuma yao kuna bango kubwa lenye maandishi mbalimbali. Juu ya bango kuna neno za kinga Afrika. Chini ya nembo hizi kuna maandishi makubwa yanayosemeka meno bure na kuongeza upatikanaji wa huduma za meno.

Hili ni sanduku la chanjo linaloitwa Vaccin amaril stabilise. Ndani ya sanduku kuna sampuli kadhaa za chanjo zinazoonekana tatu zikiwa zimefunguliwa au zimetolewa, na pia kuna viburudisho. Kwenye chupa tofauti chini ya sanduku kuna karatasi zilizoandikwa maelekezo au habari kuhusu chanjo hizo.

Wazima moto hawa wawili wanazima moto eneo lenye nyasi. Moto inaonekana kuwa mkali na mrefu na moshi mweusi unatandaa angani. Wazima moto wamevaa nguo maalum za kujikinga na moto kofia ngumu na vifaa mgongoni mwao. Wanaonekana kudhibiti moto huo, labda kwa sehemu ya mkakati au kudhibiti msitu au kilimo.

Huyu ni mwanamke anayeonekana kuwa mfanyikazi wa afya akiwa amevaa koti jeupe la maabara, akimpa sindano mtoto mdogo, mama wa mtoto huyo yuko karibu akimtazama mfanyikazi wa afya akimhudumia mwanawe, inaonekana kama tukio la matibabu au chanjo, labda katika kliniki au kituo cha afya kutokana na bango la stop linaloonekana nyuma na karatasi zilizobandikwa ukutani.

Hii ni kundi kubwa la watu wakiwa wamekusanyika nje, wengi wao wakiwa wameinua mikono yao juu angani. Watu kadhaa mbele wamekaa kwenye viti na wengine wamesimama. Wengi wa watu wanaonekana wamevaa barakoa usoni. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa ya asili ikiwa na mti ya mjengo machache rahisi, mojawapo ikiwa na paa la mabati jekundu.

Huyu ni daktari wa macho aliyevaa koti jeupe la daktari akimchunguza mgonjwa wake. Mgonjwa mwanamke mwenye nywele zilizosukwa ameketi mbele ya kifaa kinachotumika kuchunguza macho ambacho kinaonekana kuwa cylitilam . Daktari anaonekana akimwelekeza mgonjwa au kufanya marekebisho kwenye kifaa.

Hili ni kundi la watu, baadhi wakiwa wamevaa makoti meupe ya maabara. Wamesimama nje katika eneo lenye udongo, inaonekana kama mafunzo au mkutano. Mtu mmoja katikati anaonekana kushikilia bango au chati akionyesha kitu kwa wengine.

Huyu mwanamke anaonekana kuwa mtu mzima, akipokea chanjo begani mwake. Amevalia barakoa ya rangi ya blue , miwani na nguo ya rangi ya kijani kibichi, na sweta ya rangi ya kijivu. Mtaalamu wa afya , ambaye anaonekana kuwa amezoea kutoa sindano, ameshika sindano na anatoa chanjo.

Mtu huyu akichunguzwa sikio lake na wataalum wa afya. Mwanaume mwingine amesimama nyuma yao labda akisaidia au akifwatilia wote wanaonekana kuwa katika mazingira ya ndani au jini ya hema enye mapambo na bluu na nyeupe. Mwanaume anayechunguza anaonekana ameketi mimya wakati utaratifu unafanyika.

Kushoto kuna pakiti ya vidonge vya manjano vilivyo wazi zikiwa zimepangwa vizuri kwenye vifunganisho cha malengelenge. Kila kidonge kinaonekana kuwa na umbo ya mviringo na cha uwazi. Kulia kwake kuna kipima joto cha glasi chenye alama ya hali joto. Kipima joto kinaonekana kuwa na kiwango cha zimebaki au kiwevu kingine kinachopanda ndani yake kikionyesha hali joto fulani.

Hawa wanaume wawili ambao wanaonekana kuwa wafanyikazi wa usafi wakifanya usafi wa mazingira. Mmoja wao yuko mbele amevaa rubber ndefu na nguo ya buluu yenye mistari ya kijani kibichi iliyong'aa na anaonekana akichota au kukusanya takataka kwa kutumia kifaa kinachofanana na sepetu.

Huyu ni mtu mtaalamu wa afya anayeonekana amevaa koti jeupe la maabara na barakoa ya buluu akimhudumia mgonjwa. Mtaalamu huyu anaonekana akijiandaa kutoa sindano au aina fulani ya matibabu, kwa mtu aliyeketi mbele yake, ambaye amegeuka mgongo na kuvalia kofia.

Huyu ni mhudumu wa afya labda daktari au nesi akiwa amevalia sare ya buluu akitoa huduma kwa mtoto mchanga anayeshikiliwa na mwanamke. Inaonekana kama anatoa chanjo au dawa kwa mtoto huyu. Kuna watu wengine nyuma wakiangalia na mazingira yanaonekana kuwa kliniki au kituo cha afya.

Huyu daktari aliyevalia koti jeupe akielekeza mkono wake wa kulia kwenye kifaa cha matibabu cha kijani kinachofanana na baluni . Kifaa hicho kiko juu ya meza nyeupe ya matibabu au kitanda. Nyuma yake kuna vifaa vingine vya matibabu ikiwemo mashine ya kupumulia na pazia au blanketi ya kupimia.

Hawa ni watu wakiwa kwenye boti mbili ndefu zikitembea kwenye maji yenye rangi ya kahawia pengine mto au ziwa. Kila boti ina injini ya nje nyuma. Watu wengi wamevaa nguo zenye rangi nyekundu au nyeupe na wanaonekana wamevaa vizuri ndani ya boti.

Hawa ni wanawake wawili wanachota maji kutoka kwenye shimo au kisima kisicho rasmi, kinachoonekana kuwa katika eneo kame au lenye udongo usio na mimea mingi. Mwanamke mmoja ameinama na anaonekana akijaza mtungi wa manjano kutoka kwenye shimo, mwanamke mwingine amesimama karibu na shimo akishikilia kitu kama bakuli au bilauri, labda akijaribu kuchota maji au kukusanya maji kidogo iliyooko.

Watu hawa wawili wanawake moja amevaa koti jeupe na mapara na wengine amevaa shati jeupe na suruali ya pinki wakionyesha jinsi ya kunawa mkono. Wote wanaonekana kuwa katika eneo la nje labda shule au kituo cha afya, kwani kuna vituo kadhaa vya kunawia mikono vilivyo na matanki ya maji ya rangi ya bluu na ndoo ya kijani.

Hawa ni wanawake wawili mmoja akiwa amevaa sare ya daktari wa meno.,kofia ya buluu, koti nyeupe na glavu za bluu, na miwani. Akisimama nyuma ya mwanamke mwingine, ambaye ameketi kwenye kiti kinachonekana kuwa cha kliniki ya meno. Mwanamke aliyeketi anatabasamu pana sana kwa akionyesha meno meupe na anatokeza kidole gumba juu. Ishara ya kuridhika au kukubali.

Huyu ni mtu akichanjwa. Kuna mtu ameketi akiwa amevaa barakoa na shati la rangi ya kahawia na mkono wake umefichuliwa kwa ajili ya sindano. Mtoaji wa huduma za afya aliyevaa barakoa nyeupe, glovu za blue na koti za blue anaonekana akimpatia sindano kwenye mkono. Wote wawili wako ndani ya hema na watu wengine wanaonekana wamekaa nyuma wakisubiri zamu yao au tayari wamechanjwa.

Hawa watu wawili wanatembea kwenye maji mengi yaliyotuama, labda kutokana na mafuriko. Wanaonekana wako katika eneo lenye makazi, labda kijiji au mtaa ambapo nyumba zimejengwa kwa vifaa rahisi kama mianzi na mabati. Maji yanaonekana kufurika njia na labda kuingia ndani ya baadhi ya nyumba.

Huyu ni mwanaume mwenye asili ya kiafrika amesimama karibu na choo cha nje kilicho jengwa kwa matofali na mabati. Amevalia shati ya kitamaduni la kiafrika lenye rangi ya njano na buluu na suruali ya kijivu .Anaonekana akiegemea ukuta wa choo huku akitabasamu kidogo. Nyuma yake na upande wake wa kulia kuna mimea na miti ikionyesha mazingira ya kijijini au ya asili, pia kuna ndoo au chombo la cheupe juu ya ukuta fupi.

Huu ni mkono wa mtu, ukiwa umefungwa kwenye kifaa kinachoonekana kuwa sehemu ya matibabu au mazoezi ya viungo. Kuna pedi nyeupe iliyobandikwa kwenye mkono, zikiwa zimeunganishwa na waya ndogo ambazo zinaweza kuwa zinatumika kwa kuchochea misuli ya umeme, au kupima shughuli za neva.

Huyu ni mfanyakazi wa afya anayeonekana kuwa muuguzi. Amevaa skrabu za kijani kibichi na glavu nyeupe. Anasimama karibu na machela ambayo imefunikwa na shuka nyeupe. Nyuma, kuna meza yenye vifaa vya matibabu ikiwemo mashine ya kufuatilia mapigo ya moyo au ishara muhimu ambayo inaonyesha grafu na namba. Pia kuna viti viwili vya rangi nyeusi na meza nyingine ndogo.

Hawa wanawake wawili wakiwa wamekaa kwenye meza ndani ya hema, mwanamke mmoja amevaa kinyago cha uso na shati la njano, anaonekana akiongea na mwanamke mwingine ambaye anambeba mtoto mchanga, juu ya meza kuna chupa ya kusafisha mikono na karatasi kadhaa, inaonekana kama mazungumzo au ushauri unaotolewa katika mazingira ya muda.

Hii ni barabara iliojaa maji, pengine kutokana na mvua mkubwa. Magari kadhaa yanaonekana yakipita kwenye maji haya. Tunaona gari ndogo la abiria , Bajaj mbili na pengine gari chingine ndogo la abiria mbele saidi. Maji yamesurundikana barabarani na kuyafanya magari kupitia kwa shida. Kuna miti na majengo kando ya barabara na watu wachache wanaonekana wakiwa na miavuli.

Hili ni eneo lililojaa maji ya mafuriko. Inaonekana kuna manyumba kadhaa zilizo zingirwa na maji mengi ya rangi ya kahawia. Baadhi ya nyumba zina paa za mabati yaliyokuwa na kutu na nyingine inaonekana kuwa imejengwa kwa udongo au matofali.

Hawa ni wanawake wawili ndani ya chumba, labda ni kliniki au ofisi ya daktari. Mwanamke mmoja ameketi mgongo ukiwa umeelekezwa kwetu. Amevaa nguo nyeusi na kile kinaonekana kuwa kitambaa cheusi kichwani. Mwanamke mwingine ameketi mbele yake akimwelekea. Amevaa koti jeupe na shati jekundu, labda ni muuguzi au mhudumu wa afya.

Huyu ni mwanaume akifanya mazoezi ya kumnyoosha mguu wa mtu aliyelala chini. Mwanaume huyo amevaa fulana ya kijivu iliyoandikwa Nutriment Healthcare na inaonekana kuwa ni mtaalamu wa afya au mtaalamu wa mazoezi ya viungo. Mtu aliyefunikwa na blanketi nyekundu yenye miraba nyeusi na anaonekana kuwa amevaa shati ya zambarau ndani . Mazingira yanaonekana kuwa chumba cha kliniki au kituo cha afya.

Hawa watu wanne. Watatu wakiwa wamesimama mbele na mmoja nyuma yao. Wawili kati ya wale walio mbele wamevaa fulana za njano zilizongaa ambazo mara nyingi huvaliwa na wafanyikazi wa afya au wa kujitolea. Katikati, kuna kifaa kinachoonekana kuwa kichujio cha maji.

Hii ni kundi la watu, baadhi wakiwa wamevalia suti wakikagua au wakishudia kitu kinachohusiana na vifaa vya uhifadhi wa maji, pengine matangi au jiko la maji. Kuna chombo kikubwa cha rangi ya buluu kinachoonekana upande wa kulia, na mbele yake kuna vyombo vyingi vya njano na vyeupe vinavyotumika kuhifadhi maji.

Huyu ni mtu akiwa shambani akipiga dawa mimea. Amevalia kofia na pia anaonekana amevaa kaptura fupi. Amebeba kifaa cha kunyunyuzia dawa mgongoni mwake ambacho kinaonekana kuwa na rangi ya blue na jano kidogo. Mtu huyo ananyunyuzia dawa kwenye mimea iliyopangwa kwa mistari refu na kuna ukungu wa dawa unaoonekana hewani. Shamba linaonekana kuwa kubwa na kuna miti mbalimbali nyuma kuashiria kuwa ni eneo la vijijini au la kilimo.

Huyu ni mtu ambaye anaonekana kuwa ni mwanamke mweusi akiwa amekaa kwenye kiti cha daktari wa meno, amevalia vazi la buluu juu yake lililomfunika kifuani na ana shingo ya juu ya kijivu. Daktari wa meno ambaye sehemu ya mgongo wake tu ndio inaonekana, akiwa amevalia mavazi ya buluu na glavu nyeupe anatumia kifaa kinachotoa mwanga wa buluu ndani ya mdomo wa mgonjwa.

Huyu ni mwanamke mjamzito amelala chali juu ya mkeka na mtu mwingine anaonekana kuwa mhudumu wa afya au mkunga anamchunguza tumbo lake. Inawezekana anapiga tumbo au anahisi mtoto tumboni. Hii ni kawaida katika uchunguzi wa ujauzito.

Hawa ni wanawake wawili na mtoto mchanga. Mwanamke mmoja anaonekana kama mfanyikazi wa afya, amevaa koti jeupe na hijabu ya rangi ya kijani kibichi, akimwangalia mtoto mchanga ambaye anaonekana kulia au kuwa na wasiwasi. Mwanamke mwingine labda mama au mlezi wa mtoto, amebeba mtoto huyo na anamwangalia pia, anaonekana amevaa nguo ya zambarau na kitambaa cha kichwa cha rangi ya bluu.

Hii ni wodi ya watoto hospitalini. Mwanamume mmoja mwenye ndevu na miwani aliyevaa shati ya rangi ya kaki na suruali. Anainama akimtazama mtoto mchanga aliye lala kwenye kitanda cha hospitali. Huyu mwanamume anakaa kuwa gavana wa Kisumu. Ameambatana na mwanamke aliyevaa sweta nyeupe yenye maua. Nyuma yao kuna kitanda kingine cha hospitali chenye mgonjwa mwingine.

Haya ni tuktuk mbili aina ya usafiri wa magurudumu matatu kwa bajaji zikipita kwenye maji mengi yaliyotuama barabarani kuashiria mafuriko au mvua kubwa. Tuktuk iliyo mbele yenye rangi ya majano inaonekana ikisukuma maji na mawimbi yanatokea kutokana na mwendo wake.

Huyu mwanamume ambaye anaonekana kuwa mtaalamu wa afya au mfamasia, akiwa amevaa barakoa na koti jeupe la maabara. Anafungua sanduku kubwa la kadibodi, labda lenye vifaa vya matibabu au chanjo, kwani kuna masanduku mengine mengi yanayofanana nyuma, baadhi yakiwa na lebo ya Covax. Katika mikono yake anashikilia chupa yenye kimiminika cha kijani kibichi.

Huyu daktari wa meno mwanaume mwenye kipara na miwani akimtibu mgonjwa wake ambaye amelala kwenye kiti maalum cha matibabu ya meno. Daktari huyu amevaa barakoa na glovu nyeupe. Karibu naye kuna msaidizi wake mwanaume. Amesimama akimwangalia. Naye pia amevaa barakoa na nguo za kazi zenye michoro mbalimbali. Nyuma yao kuna vifaa vya hospitali na dirisha linaloruhusu mwanga wa asili kuingia.

Huyu ni daktari wa macho mwanamke, akiwa amevaa miwani na koti jeupe la maabara, akimchunguza mgonjwa wake ambaye ni kijana wa kiume. Daktari huyo anatumia kifaa maalum kinachoitwa slit lamp ,ambacho hutumiwa kuchunguza macho kwa undani.

Hawa ni watu watano wakiwa wamevalia mavazi maalum ya kujikinga ambayo kwa kawaida huvaliwa wakati wa kushughulikia na vifaa au mazingira hatarishi kama vile magonjwa ya kuambukizwa au kemikali.

Hii ni choo cha umma linaloonekana kuwa ndogo na limejengwa kwa mawe na sehemu ya juu ina rangi ya kijani na manjano. Kuna mtu anayeonekana akitembea karibu na jengo. Choo hicho kimezungukwa na nyasi na mimea mingine midogo na nyuma yake kuna miti mirefu na majengo mengine yanayoonekana kwa umbali.

Hii ni mafuriko makubwa katika eneo fulani labda kijiji au mtaa. Tunaona maji mengi yenye rangi ya udongo yakifurika barabarani na kuzunguka nyumba mbili ambazo zinaonekana kujengwa kwa matofali. Katikati, kuna mwanaume mzima amevaa fulana nyeupe na suruali nyepesi akitembea ndani ya maji na pia kuna mtoto aliyevaa nguo za nyekundu.

Hivi ni vitu kadhaa vinavyohusiana na matibabu au chanjo, hasa ile ya homa ya manjano, tunaona chupa ndogo ilio na kioo ilio na lebo iliosomeka Yellow Fever Vaccine life hii inamaanisha ni chanjo ya homa ya manjano na ni dosi moja. Pia kuna chupa zingine mbili nyeupe moja ndefu na nyingine ndogo ambazo zinaweza kuwa za dawa ya vivumumisho. Kuna chupa ndogo wa kahawia iliowazi ikiwa na vidonge au tembe ndani yake.

Huyu ni daktari aliyevaa koti jeupe la maabara na kifaa cha kusaidia kuona kichwani akichunguza mgonjwa ambaye ni mwanamke. Wako wameketi kwenye meza na kuna vifaa vya matibabu mbele yao kama vile glavu na kutumia mara moja. Nyuma yao kuna watu wengine wengi wameketi kwenye viti wakionyeshwa kuwa labda wako katika kliniki ya afya au kambi ya matibabu ambapo huduma zinatolewa kwa umma.

Waliosimama hapa ni madaktari wa upasuaji wanaoonekana kujiandaa ili wafanye upasuaji kwa mgonjwa aliyelazwa kitandani na kufunikwa na nguo ya rangi ya samawati. Madaktari hawa wanaonekana kuwa wakiangalia ndani ya televisheni ili wajue jinsi wanavyofanya oparesheni.